Biashara ya kuuza maziwa ni muhimu sana. Hakikisha kuwa wakati unauza ile maziwa umeihifadhi kwa njia ambayo inafaa, hakikisha kuwa imesafirishwa kwa wingi na imefika mahali ambayo inatakikana. Ikifika mahali pale hakikisha kuwa imetolewa uchafu yoyote ambayo inaweza leta madhara.

Nchi ya Uganda ni nchi ambayo inajulikana ku kuwa na uwezekano wa kuweka ndizi aina tofauti tofauti. Ndizi ndio chakula kizuri ambacho kinatumika nchi ya Uganda. Na Kenya, na Tanzania, na ndizi ni chakula ambacho kinapendwa na watu wengi.

Ukulima ni kitu muhimu sana. Wakati umeshapanda mahindi zako hakikisha umeyatengeneza kwa njia ambayo inatakikana, chagua zile ambazo zimeharibika weka kando na uyaweke mahindi yale mahali yakauke ili yakuwe yasiharibike.

Ng'ombe inapokosa vifaa kama chakula, afya nzuri na vinginezo inatakikana akae mahali pasafi apate chakula ya kutosha apate kupata dawa wakati ambao unatakikana ili kuzuia vifo.

Ukiwa wewe ni mfugaji wa ng'ombe hodari, hakikisha kuwa ng'ombe wako ananyunyuziwa dawa kila wakati ili ng'ombe iwe na afya nzuri na itoe maziwa ambayo inafaa. Ile ng'ombe inatakikana iwe inaoshwa angalau mara mbili ama mara tatu kila wiki.

Unapofuga ng'ombe hakikisha kuwa wakati unakamua lile ng'ombe umefunga ile mguu ndio ng'ombe asirushe ile ndio amwage maziwa. Mwenye anakamua hakikisha ameketi na amevaa nguo ambazo zinatakikana.

Maziwa ni kitu ambacho ni muhimu sana kwa afya na inatakikana ikifika kwa kampuni, inakaguliwa na inaangaliwa kama inaweza kuwa iko na shida yeyote. Hakikisha kuwa wakati maziwa inaangaliliwa, umefunika macho na umefunika nywele ili kusitokee shida yoyote.

Mahindi ni muhimu sana, hakikisha kuwa wakati umepanda umeipalilia na umeiegeza kwa njia ambayo inatakikana. Pia itiwe dawa ili kuua wadudu ambao wanaweza kuua mahindi ile ndio isitoe mazao.

Eneo la Uganda na Tanzania na Kenya wanapenda kupanda sana ndizi na wakati imeiva huwa inauzwa na watu wanapata fedha na wakati mwingine inasaidia upande wa mwili kwa sababu inaliwa kama chakula.

Ndizi ni mimea ambayo inapendwa sana. Ndizi iko aina tofautitofauti. Kuna ya kuliwa na kuna ya kupikwa. Ni muhimu sana kujaribu zote. Ndizi inasaidia upande wa kuongeza nguvu na upande wa kiafya.

Biashara ya ukulima ni muhimu sana. Hakikisha umefanya biashara ya ukulima. Panda ndizi kwa wingi kwa sababu ndizi unaweza tumia kuuza ama unaweza tumia kukula. Na wakati unapanda ndizi, hakikisha umewanyunyizia maji kulingana na vile imeonyeshwa kwa hiyo picha. Hakikisha kuwa ndizi zako zimepaliliwa vizuri.

Ndizi ni aina ya mimea ambayo inapendeza sana. Inasaidia sana watu. Watu wanaikula na watu wanaiuza. Ukipata nafasi, unatakikana ufuge ndizi ili watu waweze kununua ama kukula.

Ndizi ni mimea muhimu sana. Ukienda Uganda, utakuta kuwa wale ni watu ambao wanapenda ndizi. Wanaitumia kama chakula Chao muhimu. Na wengine wanatumia ile ndizi kuiuza ili wapate pesa ambayo itawasaidia.

Wakati wa mavuno huwa kuna shughuli tofauti tofauti. Utakuta kuwa yale mavuno yanapotoka shambani, huwa yanawekwa nje yakauke. Yakishakauka yanabondwa bondwa ndio yatoe yale mazao ambayo inafaa.

Mwanasiasa Oparanya anatembelea wamama ambao wanafanya kazi tofauti tofauti kwa makampuni tofauti tofauti na anaelezwa jinsi ambayo mashini hiyo inafanya kazi vilivyo.

Biashara ya kuuza maziwa ni biashara mzuri na ni biashara ambayo imenoga. Hakikisha kuwa, uko na vifaa ambavyo vinatakikana kuhifadhi maziwa yako na kuweka maziwa ikae muda mrefu. Na hakikisha kuwa uko na pikipiki ya kufikisha ile maziwa sehemu ambayo inatakikana.

Mara nyingi ndizi hutumika kwa njia ya aina tofauti tofauti. Wengine wanafunga ndizi ile kununua, wengine wanaweka ndizi ile ili waikule lakini utapata hiyo ndizi ikona faida nyingi sana kwa mwili na ni muhimu sana kuupanda.

Ndizi ni muhimu sana kwa afya ya binadamu. Hakikisha umefika sokoni na ununue ndizi. Ukiangalia pale utapata wanunuzi au utapata pia kuna wauzaji wa ile bidhaa ambayo ni muhimu kwa mtu.

Utupaji wa takataka kiholela kina madhara mbaya kwa wanyama na hukutakikani ng'ombe ziachiliwe zitembee tembee kwa sababu zinaweza kula vitu ambazo hazifai na zipate ugonjwa ambao unaeza haribu afya haraka.

Biashara ya kuuza maziwa ni biashara ambayo iko na mapato ya juu na sana sana huwa inapatikana kwa wenye wanafuga ngombe ambazo zinakamuliwa alafu zinapelekwa kwa makampuni za kutengeneza maziwa.

Biashara ya kuuza maziwa ni biashara mzuri. Utakuta kuwa, kama unafuga ng'ombe, hakikisha kuwa ukipata aziwa, hifadhi ile maziwa kwa kifaa ambacho kinatakikana. Kisha ile maziwa mahali inatakikana kwa kutumia piki piki na kila kitu itakuwa sawa,

Ukiangalia kwa makini utaona kuwa daktari ana kipimo. Anapima dawa ambayo inatakikana. Inafaa daktari awe na kifaa ambacho ni cha kupima dawa na ni kiwango ambacho kinatakikana kulingana na maagizo na daktari naye ahakikishe kuwa amefunga nywele, kulingana na itikadi za daktari.

Ndizi ni muhimu sana, mara nyingi watu hukanda ndizi ili kuwasaidia kama chakula, wengine wanaitumia kuiuza ndivyo wapate pesa ya kujikimu kimaisha, ile ndizi ikiwa imeiva ni tamu sana.

Ufugaji wa ng'ombe ni muhimu sana. Utakuta kuwa ng'ombe utafuga aina tofauti tofauti. Iko ng'ombeya maziwa na hii ng'ombe ya maziwa, mara nyingi huwa ni nyeupe na nyeusi. Utakuta pia kuna wafanyikazi wamesimama mahali pale, wakiwapatia chakula. Ni muhimu sana kupata maarifa kuhusu kufuga ng'ombe.

Baada ya kupeleka maziwa yako kwa kampuni za kununua maziwa, ni muhimu sana kampuni kukagua ile maziwa kwa kuichunga na kuhakikisha kuwa ile maziwa inapata ile standard ambayo inatakikana.

Wakati umefuga ng'ombe zako na ni ng'ombe za gredi, hakikisha kuwa umepata machine ambayo inasaidia kukamua na wakati unakamua ng'ombe ile, funga miguu zake zote mbili ndio asirusherushe miguu wakati anakamuliwa.

Daktari anapokuwa kwa laboratory ya kupima dawa kuangalia magonjwa tofauti tofauti anakuwa makini na anaangalia akihakikisha kuwa amepata kipimo ambacho kinatakikana na ambacho kinatakikana kisheria.

Ufugaji wa ng'ombe ni muhimu sana. Ni muhimu kuweka maji iwe tayari wakati wanapojihisi kuwa wanataka kunywa na ni vyema kuwalinda kwa njia ambayo inafaa kuhakikisha kuwa umeweka mahali pale pawe pasafi.

Ndizi ni mzuri sana. Wengi wanaipanda kuuza, wengine wanaipanda kukula. Ni mimea ambayo inachukua muda mfupi kukaa na huwa ni vizuri kuhakikisha kuwa imewekwa safi na imepigwa dawa ili isiliwe na wadudu.

Wakati kuna kazi yoyote, ama unafanya kazi, hakikisha kuwa umevaa vile inafaa. Funika nywele, funika miguu, funika mikono, na hakikisha kuwa umevaa jezi nyeupe ambayo inatakikana.

Upandaji wa mahindi ni muhimu sana. Hakikisha kuwa wakati unapanda mahindi unanyunyuzia mahindi yako dawa ili wasipate wadudu. Wadudu huwa wanaharibu sana mimea na mwishowe mkulima hatapata mazao ambayo inatakikana.

Ukulima wa ndizi ni ukulima mzuri, hakikisha kuwa umepanda ukiwa na shamba. Hakikisha kuwa umeweka aina tofauti tofauti ya mimea. Ukiangalia kwa makini utaona kuna mahindi, kuna ndizi na kuna mimea zingine. Ni muhimu sana kuwa na hizi kwa sababu ndio hali mahali chakula inatoka.

Unapofuga ng'ombe hakikisha kuwa zile ng'ombe zimenyunyuziwa dawa ya kuua magonjwa tofauti tofauti, hii inatakikana ifanywe mara kwa mara kwa wiki ili kuzuia ng'ombe isipate magonjwa yoyote, hakikisha kuwa umeifanya kwa njia ambayo inafaa na kwa wakati ambao unaofaa.

Ndizi ni mimea ambayo inapendwa sana na inapendwa sana huko Afrika kusuni. Utakuta kuwa watu wengi sana wanapanda ndizi kwa kazi tofauti tofauti. Wengine wanauza na wengine wanatumia ile ndizi kama chakula. Hakikisha kuwa umepata ndizi na umekaa nayo wakati wowote kwa sababu inaeza kusaidia kwa njia nyingi.

Ukulima wa ndizi ni muhimu sana. Ukipanda itakusaidia kwa njia nyingi kama vile; kukula, kuuza ile ndizi ili upate mapato ambayo inaeza kukusaidia kwa siku zako za usoni. Hakikisha kuwa wakati umepanda ile ndizi umepapalilia ndio pale ikuwe mahali safi.

Afrika mashariki wanapenda vyakula aina tofauti tofauti. Ndizi ni mojawapo na ndizi inasaidia sana kwa kuongeza nguvu na kadhalika. Ndio maana wakenya wengi na watanzania na wa Uganda wanaipenda sana.

Unapomaliza kukamua maziwa hakikisha kuwa ile maziwa imehifadhiwa vizuri. Hakikisha kuwa umeichuja ndio kutoa uchafu yoyote kabla yakuisafirisha. Hakikisha imeewekwa katika mahali ambayo inafaa.

Ndizi ni mimea ambayo inapendwa sana na wakenya na wayunganda na watanzania. Ni mimea ambayo inaongeza nguvu kwa mwili na inasaidia sana watu wasipate magonjwa tofauti tofauti. Hii ndio chakula ambacho kinapendwa sana Afrika mashariki.

Unapouza maziwa, hakikisha kuwa ile maziwa inachungwa, inatolewa uchafu yoyote ambayo inaweza kuwa pale ndio ifike. Hakikisha kuwa hiyo maziwa imewekwa kwa njia ambayo inafaa na mtu anafaa avae sare ambayo inatakikana kufunika mwili kwa sababu ya wadudu tofauti tofauti.

Ndizi ni mimea ambayo inapendwa sana na watu. Hakikisha kuwa umepanda ndizi na umeikuza kwa njia ambayo inafaa, ndio kama inawezekana uza, ndio gari lifike libebe lipeleke sokoni. Hakikisha kuwa umepata hela yako kwa njia ambayo inatakikana.

Ukulima wa ndizi ni ukulima bora sana na sana sana wakenya wanaitumia kutuma hizo ndizi sehemu tofauti tofauti, ili kujikimu kimaisha. Ndizi inasaidia upande wa kuongeza nguvu na kuwa na afya ambayo inatakikana.

Ufugaji wa ng'ombe ni muhimu sana. Inatakikana wakati unafuga ng'ombe, waweke katika mazingira ambayo inafaa, wale ng'ombe pia wahakikishe kuwa wamejengewa sehemu ambayo wanatulia, na sehemu ambayo wanakulia.

Unapofanya ufugaji wa ng'ombe hakikisha ng'ombe yako imesafishwa na imepigwa na dawa ambayo inatakikana kisheria ili ng'ombe yako isiumwe na wadudu na itoe maziwa na isishikwe na ugonjwa yoyote ambayo inaezafanya afe haraka.

Ukiangalia kwa makini ni mama anauza ndizi. Ndizi ni chakula tamu sana, na ni muhimu. Watu wengi wanaweka kwa sababu ya kupata pesa, wengine wanaitumia kama chakula, ambacho kinawasaidia kwa njia ambayo inafaa.

Kabla uule ndizi unahakikisha umetoa ngozi yake, hakikisha umeitoa vizuri kando na ku alafu katakata hiyo ndizi alafu unaichemsha inatumika unakula na unasaidia upande wa mwili na kuwa na afya nzuri.

Kenya, Uganda na Tanzania wanapenda ndizi. Ndizi ndio chakula kinapendwa na watu wengi Afrika kusini. Ni muhimu kukula ndizi wakati wowote, kwa sababu utapata nguvu na utapata njia ambayo inatakikana.

Ufugaji wa ng'ombe ni muhimu sana sana ng'ombe wa kutoa maziwa na inasaidia sana ukiwa mashinani na hii pesa inaweza saidia familia kwa kujikimu na kujisaidia kwa mambo mengine ambayo ni ya kuendeleza maisha.

Ufugaji wa ng'ombe ni muhimu sana sana kwa mkulima ambaye anataka maziwa na unapokamua hakikisha umetumia mashine ambayo inatakikana ili kupata maziwa ambazo ni nyingi na ziko na hela.

Biashara ya kuuza ndizi ni muhimu sana. Hakikisha kuwa wakati umepanda ndizi, unda ile ndizi ili isiumie. Hakikisha kuwa umeifunika na nailoni ili isipate wadudu. Ukiangalia kwa hiyo picha utapata mkulima anajaribu kuzuia wadudu kufika kwa mgomba wake wa ndizi.

Biashara ya kuuza maziwa ni biashara ambayo inapendwa na watu wengi. Hakikisha kuwa umefuga ng'ombe ambayo inatoa maziwa ya kutosha na hakikisha kuwa umepata jinsi hiyo maziwa inaweza fika mahali ambapo inatakikana kwa njia ambayo inafaa.